Nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba nyanya zinazotoka kwenye transifoma. Zikisambamba umeme kwa kaya na taasisi, mfumo huu ukiwezesha matumizi ya nishati kwa shughuli za kila siku.

Nguzo za umeme zimesimama wima zikiwa zimeunganishwa na nyaya zinazopitisha umeme. Zikisambaza nishati katika maeneo mbalimbali kwa matumizi ya kaya, taasisi na viwanda.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimeunganishwa na nyaya za umeme, huku transfoma ikiwa katikati kwa kusambaza nguzo za umeme kwenye maeneo mbalimbali.

Nguzo za umeme zimesimama kwa mpangilio. Nyaya zimeunganishwa juu yake, huku transfoma likiwa imeungwa ili kusaidia kusambaza umeme kwa matumizi ya majumbani na biashara.

Nguzo ya umeme imesimama imara, ikiwa imebeba nyaya zinazopita juu kwa juu, zikisafirisha nishati hadi kwa watumiaji. Ikiwa sehemu muhimu ya miundombinu ya kusambaza umeme katika jamii.

Nguzo ya umeme imesimama imara, ikiwa imeishikilia nyaya zinazo pita juu ikisambaza umeme, kwenda maeneo mbalimbali kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo ya umeme imesimama imara, ikiwa na nyaya zilizonyooka juu angani, zikisambaza nishati kwa maeneo mbalimbali. Hali inayoonyesha mfumo wa usambazaji wa umeme, unaofanya kazi kwa ufanisi.

Wahudumu wakiwa juu ya ngazi wakifanya matengenezo taa za barabarani, kuhakikisha mwanga unafanya kazi vizuri na alama zinaonekana kwa urahisi kwa usalama wa watumiaji wa barabara.

Mtu asiyeona anavuka barabara kwa uangalifu; katika kivuko cha pundamilia, akiongozwa na alama za barabara na muongozo wa taa, kuhakikisha usalama wake katika mazingira ya usafiri

Kibao kimesimama pembezoni mwa barabara kikiwa na ujumbe unaozuia maegesho, kikitoa tahadhari kwa madereva kuheshimu sheria na usalama barabarani kwa kuepusha usumbufu kwenye maeneo ya huduma au makazi.

Wanaume wawili wamepanda pikipiki moja wakiwa safarini barabarani, wakiwa wamekaa kwa makalio huku dereva akiongoza kwa umakini.

Ujenzi wa barabara unaendelea kwa kasi mashine na wafanyakazi wakiandaa njia kwa usahii, hatua ya kuboresha miundo mbinu ya usafiri na kurahisisha mawasiliano kati ya maeneo mbalimbali.

Ujenzi wa barabara za juu unaendelea, magari machache yakiwa yameegeshwa pembeni, na mashine kubwa za ujenzi zikiwa kazini, kuonyesha maendeleo ya miundombinu na usafiri wa kisasa.

Ujenzi wa barabara unaendelea, mashine na wafanyakazi wakiandaa njia kwa usahihi. Hatua muhimu ya kuboresha miundombinu ya usafiri na kuunganisha jamii kwa urahisi na ufanisi.

Mtu anaendesha pikipiki kwa uangalifu barabarani, akitumia usafiri huo wa haraka na rahisi kufanikisha shughuli zake za kila siku na kuwasiliana na maeneo mbalimbali kwa urahisi.

Watu wawili wamevaa mavazi maalumu ya usafi, wanapakia uchafu kwenye gari maalum la taka. Mazingira yanayoonyesha mitaa ya mji ambapo taka zipo kwenye mifuko na mapipa ya plastiki, na shughuli hii inalenga kuweka mazingira safi.

Shimo lenye maji machafu ama tope limetuwama sehemu ya wazi ikivutia wadudu, ikionyesha changamoto ya uhifadhi hafifu wa taka na umuhimu wa usimamizi bora wa mazingira.

Gari la taka linapakia uchafu kwa kutumia kifaa maalumu. Linakusanya taka kutoka maeneo ya wazi, hatua muhimu katika kudumisha usafi wa mazingira na kuzuia madhara ya afya, kwa jamii.

Mapipa ya kukusanya uchafu, yalilyowekwa katika maeneo muhimu. Yakitumika kwa usahihi na watu wote, ili kuifadhi usafi wa mazingira, na kuzuia maambukizi ya magonjwa.

Watu wanakusanya takataka zilizosambaa ardhini pamoja kisha wanazipakia kwenye gari maalumu la kuzoa taka, hali inayoonyesha juhudi za kutunza usafi wa mazingira.

Watu wawili wanashirikiana kupakia taka kwenye gari la kusafirisha wakifanya kazi kwa makini ili kuweka mazingira safi, hatua muhimu ya kulinda afya ya jamii na mazingira yanayo wazunguka.

Maji machafu yakiwa yametuama yakionesha ukosefu wa mifumo bora ya kuondoa taka, hali hii huatarisha afya na uchafuzi wa mazingira.

Vifaa maalum vya kuifadhi uchafu vimepangwa kwa mpangilio salama, vikisaidia kukusanya taka kabla ya kusafirishwa. Ni sehemu muhimu ya kudhibiti uchafu wa mazigira.

Watu wanakusanya uchafu na kuupakia kwenye mifuko kwa uangalifu, hali inayoonyesha juhudi za kuweka mazingira safi kupitia usimamizi bora wa taka.

Watu wanapakia uchafu kwenye gari kwa utaratibu wakikusanya taka kutoka maeneo ya wazi, hatua muhimu ya kuhakikisha usafi wa mazingira na kulinda afya ya jamii dhidi ya uchafu.

Mifuko ya uchafu imewekwa mahali maalumu ikisubiri kuondolewa, ni hatua ya awali ya ukusanyaji taka ili kulinda usafi wa mazingira.

Watu wanapakia uchafu kwenye gari maalumu la kubebea taka, wakihakikisha usafi wa mazingira unadumishwa kwa kuondoa taka kwa utaratibu.

Watu wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga kiafya, huku wakikusanya uchafu uliotapakaa ardhini na kuupakia kwenye gari maalumu la taka kwa ajili ya usafirishaji na usafishaji wa mazingira.

Chombo maalumu cha kuhifadhi uchafu kimejaa taka mbalimbali, kikisubiri kuondolewa na gari la kuhudumia mazingira, ili kudumisha usafi na afya ya jamii.

Tangi limetengenezwa kwa uimara wa hali ya juu, likiwa na uwezo wa kuhifadhi na kusambaza maji kwa matumizi ya nyumbani na kilimo, hali inayoonyesha mipango madhubuti ya huduma ya maji safi na endelevu.

Mipira ya maji imesambazwa kwa ajili ya kusambaza maji katika maeneo mbalimbali. Ikitumika kupeleka maji kwa urahisi kutoka kwenye chanzo, hadi kwa watumiaji wa majumbani au mashambani.